Mhudumu wa benki akiwa ametabasamu kwa furaha huku akionyesha tangazo la benki hii iitwayo "eco bank" kuhusu matumizi ya kadi kwa ajili ya malipo ya kununulia bidhaa mbalimbali, tangazo hili linaonyesha urahisi wa kutumia kadi unaponunua bidhaa dukani bila kupata usumbufu wa aina yoyote.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamevalia suti zenye usafi na heshima wakipiga picha ya pamoja mbele ya benki wakionyesha mshikamano wa heshima katika kazi

Bango la baa lenye picha ya bia inayovutia, likitangaza baa maarufu iitwayo ''Drums lounge'', katika jengo zuri lenye usanifu wa kisasa na mvuto, likiwa tayari kuwakaribisha wateja kwa burudani na vinywaji baridi.

Ndani ya baa watu wanaendelea kupata vinywaji huku wakicheza mziki kwa furaha wakifatisha midundo ya nyimbo zinazopigwa. Mwanga wa rangi tofauti na sauti za muziki vinajaza hewa ya burudani, wakionyesha utamaduni wa starehe, na kushirikiana katika jamii.

Baa yenye mandhari ya kuvutia na rangi za taa mbalimbali zikiwa ndani. Huku chupa za vileo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio maridadi unaovutia wateja. Ikionyesha huduma za viwango vya juu na mazingira rafiki kwaajili ya mapumziko.

Ndani ya baa watu wanacheza mziki kwa furaha, huku wakifuatisha midundo ya nyimbo zinazopigwa, mwanga wa rangi tofauti kama bluu na sauti ya muziki vinajaza hewa ya burudani. Wakionyesha utamaduni wa starehe na kushirikiana katika jamii.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magali iitwayo mumbai magari ya aina mbalimbali na tofauti yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari likiwa limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja ikiwatayali kwa majaribio ya kuuzwa kwa wateja wanotafuta usafiri na wakisasa na wakuaminika.

Gari zuri limefunguliwa mlango, zikionyesha sehemu za ndani zilizo safi na za kuvutia likiwa limepangwa, vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa ikionesha viwango vya kisasa na uimara wa mlango wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, magari ya aina mbalimbali na miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja ikiwa tayari kwa majaribio ya kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu maalumu ya maonesho ya magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa, tayari kwa majaribio ya kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, magari ya aina mbalimbali na miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa ajili ya majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, iitwayo "Hyundai", magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya jengo la kisasa. Kila gari likiwa limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio ya kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki; juu ya mashine kuna maandishi yanayoleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Kijana wa kiume amesimama nje ya duka la maziwa liitwalo "mango mato" huku ukuta wa duka ukionyesha jina na nembo ya rangi yake angavu. Mazingira yakizua hisia ya usafi na utulivu.

Katika duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo "WA FAITH" linaonesha rangi angavu zinazoelezea ubora wa maziwa. Maandishi haya yanaelezea maziwa ni bora kwa afya na ni salama kwa binadamu.

Muuzaji wa jinsia ya kike amesimama nje ya duka la maziwa liitwalo "LOSIAN" akitazama kwa makini upande wa mlangoni, huku ukuta wa duka ukionyesha jina na nembo yake kwa rangi angavu, mazingira yakitoa hisia ya usafi na utulivu.

Mbele ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huleta chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautimatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayosema kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo “blessed”, nje kuna ukuta unaonesha jina na nembo yake kwa rangi angavu, huku mazingira yakitoa hisia za usafi na utulivu katika huduma zinazopatikana hapa za uuzaji wa maziwa.

Ndani ya duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, mashine ya kisasa inauza maziwa yalilyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Muuzaji huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya ya binadamu.

Mteja akiwa ameweka chombo kwenye mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka kubwa na la kisasa wateja wanachagua vitu mbalimbali kama juisi maziwa na maji vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri vikiwa na rangi ya kuvutia inaonyesha ubora na usafi wa bidhaa huku mazingira ya duka yakiwa yanadhifu na ya kuvutia kwa ununuzi

Ndani ya duka maalumu linazouza bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji wa kike akiwa anajaza maziwa kwenye chupa Kwa kutumia jagi na chujio pembeni kuna vifaa mbalimbali na bidhaa za maziwa, mazingira ya duka ni safi na yaliyopangwa vizuri kuwahudumia wateja.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa ndani ya mashine na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Nje ya duka hili kuna maandishi yanayoeleza kua maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa zitakazo na maziwa, mhudumu amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Wateja uweka chupa na kulipia kiasi achotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, na nje ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka anayeshugulishana na usafi wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyokwisha moto na kuchujwa, tayari kwa kunywa. Mteja ataweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa automatiki, hii ni mashine inayoendeshwa na wanunuzi wenyewe. Maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huleta chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa kupitia nfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo maziwa, muuzaji amesimama ndani ya duka lake liitwalo "JSP", ukuta wa duka hili unaonyesha jina na nembo na rangi angavu huku mazingira yakitoa hisia ya usafi na utulivu.

Ndani ya duka linalijishunghulisha na bidhaa zitokanazo na maziwa Kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine Kuna maandishi yanayoleleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoonyesha kuwa, maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa “Maziwa ni safi na salama kwa afya”.

Nje ya duka linayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo tanchi kuna mashine ya kisasa inayotumia mfumo wa kiautomatiki kuuza maziwa yote hiyo na kupashwa moto tayari. mteja hulipia pesa anayotaka na kupewa maziwa nje ya mashine hii kuna maandishi yanayoeleza majani safi na salama kwa afya ya binadamu.

Ndani ya duka linajishugulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ,mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kuvitoa mfumo wa kiatumatiki juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishuhulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayali kwa kunywa, mteja uweka chupa na ulipikiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na wauzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huwekewa chupa yake na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa iliyopo ndani ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, mashine hii inatumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa yake na kulipia kiasi ambacho anataka kupitia mfumo wa ki automatiki, juu ya mashine kuna mwandishi anaweza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa iliyowekwa nje, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huwekewa chupa yake na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanaonyesha maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa waliochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, Mteja huweka chupa na kulipa kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa ni safi na salama kwa watu.

Ndani ya duka kubwa inajishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitakazo na maziwa, kuna mashine kubwa na ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huwekewa chupa yake katikati ya mashine na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo kiatomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa, maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja amesimama mbele ya duka hilo akiwa anapata huduma, nje ya duka hili kuna maelezo yanayoeleza kuwa haya maziwa ni safi, na salama kwa afya ya binadamu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia thamani nikuonyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta thamani za kisasa na zinazodumu.

Muuzaji wa samani ameketi Kwa fahari juu ya kochi lake zuri lenye mchanganyiko wa rangi ya dhahabu na udongo akipigwa picha Kwa tabasamu; muonekano wa kochi hilo na wakuvutia likiwa limepambwa Kwa ustadi mkubwa wa kuonyesha ubora wa bidhaa anazouza.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwenye mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora na bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri, katika duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mtindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka inaakisi ubora na bidhaa ni maandalizi ya kuwaudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Samani za aina mbalimbali zikiwa nje ya duka kama: makochi, magodoro, viti na makabati; vikiwa katika mpangilio tofauti, vimewekwa nje ya duka la samani, likionyesha rangi na mitindo tofauti wa kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na matengenezo pamoja na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani hizo.

Kitanda cha mbao kikiwa kimepangwa vizuri katika mpangilio wa kuvutia katika duka la kuuzia samani, ikionesha rangi na mtindo wa kuvutia wateja mandhari ya sehemu hii inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na za muda mrefu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa katika mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa maandalizi ya kuuzia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi na meza vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Vitanda vya aina mbalimbali na rangi mbalimbali vimepangwa katika mpangilio mzuri katika eneo la kuuzia samani, vikionyesha rangi na mapambo yakuvutia wateja , mandhari ya eneo hili linahakisi ubora wa biashara, na madhari ya kuhudumua wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepagwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Kabati, meza na makochi vimepangwa nje ya duka, huku jengo la mabati likionekana kwa nyuma. Samani hizi zinaonesha biashara ya fanicha za ofisini na nyumbani zikiwa tayari kwa wateja wanaotembelea na kupita karibu na eneo hili.

Makochi na mito ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili linaakisi ubora wa bidhaa na mandhari ya kuwa hudumia wateja wanao tafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Duka la kisasa la samani likawa limejaa samani mbalimbali kama; makochi, meza, viti na mito vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

Makochi, meza na vitu vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja; mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani sa kisasa na zinazodumu.

Viti, meza, na makabati ya kisasa, vimepangwa vizuri katika duka la kuuzia samani, vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na juhudi zilizotumika katika kutengeneza bidhaa, na kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi, vitanda na mito vimepangwa vizuri ndani ya duka linalouza samani yakionyesha rangi mitindo tofauti ya kuvutia; wateja mandhari ya eneo hili yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Duka la kisasa la samani linaloitwa "Ideal SOFAS" limejaa samani mbalimbali kama; makochi, meza, makabati na vitanda, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri, unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

Muuzajiwa thamani akiwa ameketi kwenye makochi ya aina mbalimbali, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la samani, makochi haya yamepangwa kwa rangi na mtindo tofauti kuvutia wateja madhari ya duka yanaakisi ubora pamoja na madhari yanayovutia wateja.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani likionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, madhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumi wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazo dumu.

Kitanda cha kisasa kilichotengenezwa na mbao, kimewekwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya kuuzia samani. Kitanda hiki kinaonyesha mitindo ya kuvutia wateja, mandhari ya eneo hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Taa nzuri zinatoa mwanga wa kuvutia juu ya meza, huku menyu inaning’inia kwa ubunifu ukutani. Urembo wa asili ukijitokeza kupitia mapambo ya mianzi na maua pori. Haya ni mazingira ya hoteli yenye mvuto wa kipekee.

Chumba cha hoteli chenye mandhari ya kuvutia kikiwa na kitanda cha mbao safi kilichopambwa na shuka jeupe. Taa za jioni ikiangaza kwa utulivu na kiti cha kufanyia kazi kilichowekwa pembeni ya kitanda. Mandhari ya ndani inaonyesha usafi, mwanga wa kutosha na mazingira yanayomkaribisha mgeni kwa starehe.

Viti vizuri vimepangwa kwa mpangilio wa kupendeza, huku taa nzuri zikiangaza kwa upole. Watoto wanacheza kwa furaha karibu na mama yao na mandhari nzuri ya hoteli inaleta hisia ya utulivu na starehe, kwa kila mgeni anayekuja katika eneo hili.

Viti vimepangwa vizuri kwa mpangilio wa kupendeza huku taa nzuri zikiangaza kwa upole, na mhudumu anatembea katikati ya hoteli hii huku mandhari ya hoteli inaleta hisia za utulivu na starehe kwa wageni wanaokuja maeneo haya.

Katika mapokezi ya hoteli yenye rangi ya dhahabu na machungwa na mwanga wa kutosha, kukiwa na mazingira ya nadhifu na ya kuvutia, wahudumu waliovalia sare nzuri wamesimama kwa utulivu ,wakimkaribisha mgeni na kumhudumia kwa staha na ukarimu.

Muuzaji na mteja wamesimama dukani wote wamevalia barakoa wakibadilishana bidhaa kwa fedha, huku rafu za ukutani zikiwa na chupa za juisi mbalimbali na juu ya meza kuna mifuko ya mchele na sukali na bidhaa zingine, katika duka hili dogo lenye shughuli nyingi za kila siku.

Muuzaji mwanamke akiwa ndani ya soko amepanga: nyanya, vitunguu, viazi pamoja na vituguu swaumu, katika mpangilio rahisi; akisubiria kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ni ya wazi ya na yenye shughuli za kila siku, zinazosaidia uchumi wake na kwa jamii.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya, vitunguu, hoho, karoti na mboga mboga za majani kwa mpangilio raisi wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ni ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii.

Muuzaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama pembeni ya meza yake aliyoipanga kwa kupendeza machungwa, matikiti maji, matufaa pamoja na maembe akiwa anasubiria kwa sura ya tabasamu, wateja wanaokuja kununua bidhaa kutoka kwake, ili ajipatie kipato cha kutumia yeye na familia yake.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga: nyanya, ndizi, nazi, na matango; vikiwa chini kwenye mpangilio mzuri wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa. Huku mazingira ya soko yakiwa ni wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya zao katika vikapu maalumu na meza zao huku wakisubiria wateja wanaopita kuchaguwa bidhaa katika mazingira yao yakiwa wazi, soko ni eneo la shughuli za kila siku zinazosaidia uchumii katika jamii.

Muuzaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama nyuma ya meza iliyopangwa nyanya, na huku akihudumia wateja wanaosubiria nyanya zinazowekwa kwenye vifungashio. Soko ni eneo la wazi linaloruhusu biashara ziendelee kufanyika kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani.

Ndani ya soko muuzaji wa jinsia ya kike akiwa amepanga katika meza yake nyanya, machungwa, mayai na mbogamboga huku akimuhudumia kwa furaha mteja aliyemuungisha, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Wauzaji wamesimama wakiwa na miamvuli juu yao, wakitangaza bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye mifuko mikubwa huku kukiwa na msongamano wa wanunuzi, kila mmoja akichagua anachohitaji, hali ya soko ukiwa ni harakati na sauti za biashara zinazoendelea.

Muuzaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama nyuma ya meza iliyopangwa bidhaa mbalimbali kama: nyanya, ndizi, na mboga za majani, huku akimhudumia kwa furaha mteja wake anayepokea fungu lake la mboga za majani na kupeleka nyumbani. Sokoni ni sehemu ya wazi inayoruhusu biashara za kila siku kuendelea zinazoongeza kipato.

Mteja akisoma maelekezo yanayomwezesha kutuma na kutoa pesa kwa kutumia njia ya simu. Hii inaonyesha urahisi na ufanisi wa huduma za kifedha kupitia simu za mkononi, zinazorahisisha maisha ya watu wengi kwa kutoa huduma za haraka na salama.

Majengo yenye rangi ya kupendeza yaliyojengwa katika eneo la mjini yakiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi na ofisi, majengo haya yanawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inaongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Jengo la kisasa, likiwa limejengwa katika eneo la mjini, likiwa tayari kwa kutumika kwa ajili ya makazi ama ofisi; jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, unaolenga kuongeza fursa katika biashara na makazi ya mjini.

Jengo kubwa lililoko katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vitavyotumika kwa makazi na ofisi, jengo hili linawakilisha wawekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, linalolenga kuongeza fursa za kibiashara na makazi mjini.

Makoti ya suti yakiwa yametundikwa vizuri, ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, yakiwa na rangi na miundo tofauti, ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa tofauti, na kuwapa wateja uhuru mpana, wa kuchagua mavazi hayo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimefungwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juzi za matunda mbalimbali, mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekana na kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, safi na la akupendeza vinywaji vya aina mbalimbali na vitafunwa vya mipango vizuri kwenye rafu kuanzia soda, maji, biskuti na keki mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huko mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwangaza wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lilionekana la kuvutia na la kisasa.

Katika duka kubwa na la kisasalenye rangi na mvuto wa taa mbalimbali. Limepangwa vizuri kwa usafi. Huku lilikuwa na matunda mbalimbali kama machungwa, ndizi, karoti na viazi, huku duka hili likipambwa na tangazo la kisasa lililoandikwa "Fruiti na Vegetables."

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, vitafunwa vya aina mbalimbali kama biskuti vimewekwa katika mpangilio mzuri unaovutia wateja kwa urahisi; huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia kuongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane ni la kuvutia na la kisasa.

Duka kubwa na la kisasa lililopambwa na taa zinazomulika vizuri, limepangwa vizuri kwa usafi na ndani kuna viatu mbalimbali na rangi tofauti, vikiwa kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio unaovutia wateja. Mazingira ni safi na yenye mwanga wa kutosha yanayoonyesha ubora wa huduma kwa wateja wanaokuja.

Ndani ya duka kubwa na lakisasa, safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji na vitafunwa vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye safu kuanzia mvinyuo, soda, juisi, biskuti na chokleti. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwangaza huvutia na kuongeza mvuto kwenye bidhaa.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa safi na venye mwanga wa kupendeza mteja amesimama mbele ya rafu ya vinywaji vya aina mbalimbali kama mvinyo na juisi, mpangilo wake unavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa safi ya hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia.